Wanaume wawili wamevaa barakoa na mavazi ya kazi wakibeba mitungi mikubwa ya gesi kutoka kwenye gari nyeupe la mizigo lililopaki nje ya jengo. Mlango uko wazi na mwanga wa asili unaingia ndani. Nje kuna miti na majengo. Hali ya anga ni ya mawingu. Mazingira yanaonyesha shughuli za usambazaji wa oxygen au gasi nyingine muhimu.